Shamba hili la migomba, linaonekana kuwa na migomba ambayo imemea. Matawi yake yanaonekana kuwa yamenyauka na yanaanguka chini, huku mengine bado yamesimama lakini ni rangi manjano.

Katika shamba hili la migomba, mwanaume huyu anaonekana kuushikilia mkungu wa ndizi, ambao unaonekana kuwa wenye afya bora, ukubwa na usawa. Matawi ya migomba hii yamenawiri.

Katika duka hii ya kuuza maziwa, kuna vyombo vya kusafirishia maziwa ambazo ziko nje, kwenye ukuta kuna bango ambayo ina picha ya ngombe. Wanaume hawa wawili wanaonekana kufanya kazi kwa kitu.

Eneo hili, limejaa vyombo vya kusafirishia maziwa. Mwanamme huyu anamwaga maziwa kutoka kwa chombo moja hadi katika kifaa kingine. Nyuma yake kuna jengo ambalo limesimama.

Shamba hili la migomba linaonekana kuwa limemea nyasi chini. Migomba hii imetoa matawi ambayo imenawiri. Yanaonekana kwamba ni yenye afya nzuri na kuwa hayajatoa mikungu bado.

Ng'ombe hawa wamepanga foleni. Mtu huyu anaonekana kua amevalia viatu vya mvua ama vya matope. Mkononi ameshikilia paipu ambayo anatumia kunyunyizia dawa kwenye ng'ombe hao.

Kwenye gari hii, kuna ndoo ambazo ni za kuekea maziwa. Mtu huyu ambaye amevalia kofia ya plastiki, anaonekana kumwaga maziwa hili ndani ya ndoo hizi, ili kuzisafirisha kutoka hapa hadi pahali pengine.

Ng'ombe huyu ako katika kituo cha kukunywa maji. Amezingirwa na kibanda ambayo imefunikwa na mabati. Kando yake kuna mitungi miwili ya maji. Uwanja huu unaonekana kuwa na nyasi kidogo.

Juu ya gari hii, kuna mikungu ya ndizi ambayo imewekwa. Mikungu hii inaonekana kuwa na matawi bado. Kuna kamba ambayo inaning'inia kutoka kwenye mkungu huu.

Kwenye shamba hili, mwanaume huyu anaonekana ameshikilia kigonzi cha mahindi mkononi na ameuinua juu. Amevalia kofia . Shamab hili ni la mahindi. Mkononi ameshikilia mahindi.

Ng'ombe huyu amefungiwa miguu yake yote miwili ya nyuma, mwanamke huyu aliyechuchumaa anakamua maziwa kutoka kwenye mabere ya ng'ombe huyu kuingia kwenye ndoo hiyo. Ng'ombe huyu ana mizizi kwenye tumbo yake.

Katika shamba hili la migomba, mwanaume huyu amesimama ameushikilia mkungu huu wa ndizi. Kuna mlingoti ambao umeshikilia gomba moja ili lisianguke chini. Ndizi hizi zinakaa kuwa zenye afya.

Watu hawa wawili wamevalia koti za maabara, kichwani wamevalia wavu za nywele na barakoa. Wanaonekana kushikilia chombo hiki cha kuweka maziwa na kumwaga maziwa hii ndani ya mashine hiyo.

Ndani ya maabara hii, muuguzi huyu wa afya amevalia wavu ya nywele, barakoa, glavu na koti ya maabara ili kuzingatia usafi. Mkononi, ameshikilia sindano na chupa.

Kuna vibanda vingi hapa ambavyo vimewekwa ndizi. Mtu huyu anaonekana kuwa na kibanda chake ameshikilia mkongo wa ndizi mkononi mwake huku ndizi zingine ziko juu ya kibanda ambayo imewekelewa gunia.

Katika zizi hili la ng'ombe, mwanaume huyu amevalia viatu vya matope ambavyo ni vya rangi nyeupe. Mkononi mmoja amevalia glavu ya karatasi. Ng'ombe huyu aliye kando yake amewekwa katika zizi moja.

Nje ya jengo hili kuna lori ambayo ina vifaa vya kubebea maziwa na wanaume wawili waliosimama juu. Huku ndani mwanaume mwingine anamwaga maziwa kutoka kwa chombo hicho hadi kwa kifaa kingine.

Mtu huyu amevalia mavazi ya kujikinga. Mgongoni, amebeba chombo cha kubebea dawa. Ng'ombe huyu amesimama mbele yake. Anaonekana kunyunyizia dawa hii kwenye ngozi ya ng'ombe huyu ili kuua wadudu.

Katika zizi hili la ng'ombe, mwanaume huyu amekaa chini. Anakamua maziwa kutoka kwenye mabere ya ng'ombe huyu kuingia kwa ndoo hili la chuma. Ng'ombe huyu anaonekana kuwa amefungwa kamba kwenye mguu wake mmoja.

Mwanamke huyu amevalia nguo za kujikinga. Mgongoni, amebeba chombo cha kuweka dawa. Anaonekana kunyunyizia kwenye ng'ombe hawa ili kuuwa wadudu. Ng'ombe hawa wamepanga foleni.

Katika soko hili kuna watu wengi. Mtu huyu anaonekana kuwa ameshikilia mkungu wa ndizi. Kando yake kuna gari ambalo lina mlango wazi. Kuna mwanamke aliyeinama kando yake na mikungu ingine mingi ya ndizi mbele yake.

Katika zizi hili la ng'ombe, kuna ng'ombe wawili. Kuna watu ambao wamesimama upande huo mwingine. Watu hawa wawili wanaonekana kukamua maziwa kutoka kwenye mabere ya ng'ombe hawa kuingia kwenye ndoo. Ng'ombe hawa wamefungwa miguu ya nyuma kwa kamba.

Kwenye barabara hii, kuna magari ya aina mingi moja yao ikiwa lori. Pikipiki hii inaonekana kuwa imebeba mfuko na vyombo vya kusafirishia maziwa. Mtu huyu anaonekana kuendesha pikipiki hii.

Katika duka hili la maziwa, watu wamesimama nje. Mmoja wao amevalia jaketi ya kuakisia. Juu ya duka hili kuna bango ambalo lina picha ya ng'ombe. Kando kuna vyombo vya kubebea maziwa.

Mwanamke huyu anaonekana kuwa ameshikilia chombo cha kuweka maziwa mkononi, ng'ombe huyu amefungwa miguu ya nyuma kwa kamba. Mwanamke huyu anakamua maziwa kutoka kwenye mabere ya ng'ombe huyu.

Mtu huyu aliyechuchumaa chini, anaonekana kukamua maziwa kutoka kwenye mabele ya ng'ombe huyu, kuingia kwa ndoo hili la samawati. Ng'ombe huyu amesimama na anaangalia mbele.

Katika umati huu wa watu, watatu wao wamevalia koti na kofia ambazo ni rangi nyeupe. Wawili hao wamevalia shati za pink . Mwanamke mmoja anaonekana kuwaonyesha jinsi ya kutumia kifaa hiki.

Katika uwanja huu kuna majengo yaliyo pale. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa na tagi kwenye masikio yao. Mbele yao kuna tairi ambayo ina nyasi ndani na ng'ombe hawa wanaonekana kula kutoka hapo.

Katika shamba hili la migomba, mwanaume huyu aliyevalia kofia anaonekana kushikilia mkungu wa ndizi ambao ni rangi ya manjano. Hii inamaanisha kwamba ndizi hii iko tayari kukatwa.

Ng'ombe hawa wanne wanaonekana kutafuta chakula kwenye pipa. Mmoja amesimama kama ameinua kichwa chake juu. Ng'ombe mmoja ni mweusi, wengine wawili ni weupe na mmoja ni rangi ya hudhurungi.

Shamba hili la migomba, linaonekana kuwa na njia ya kupita katikati. Migomba hii inaonekana kuwa imetoa mikungu ya ndizi. Inaonekana kuwa yenye ukubwa na usawa bora na yenye afya nzuri.

Ndani ya chumba hiki, mikungu ya ndizi imepangwa kwenye sakafu. Ndani ya kreti hii ya rangi ya samawati, kuna mikungu ingine ya ndizi ambayo imewekwa ndani. Yanaonekana kuwa yamewekwa pamoja.

Katika shamba hili la migomba, mwanaume huyu aliyevalia kofia ambayo ni nyeupe, anaonekana kufungua ndizi hizi ambazo zilikuwa zimefunikwa na karatasi. Upande huu mwingine kuna tanki ya maji.

Katika shamba hili la migomba kuna matawi ya ndizi yaliyo chini. Watu hawa watatu wamesimama juu ya matawi haya. Mikungu ya ndizi imewekwa juu pia, inaonekana kuwa yenye ukubwa na usawa bora.

Katika shamba hili la migomba, kuna ndizi ambazo zimetokea. Kuna mikungu ya ndizi ambayo ni rangi ya kijani na mengine ambayo ni rangi ya manjano, hivi kuonyesha kwamba zinaweza kulika tayari.

Katika shamba hili la migomba kuna nyasi na msitu ambao umemea pia. Mkungu huu wa ndizi unaonekana kuwa wenye afya na ubora sawa. Inaonekana kuwa tayari kukatwa ili kuuzwa.

Kuna piki piki mbili ambazo zimewekelewa vyombo vya kubebea maziwa. Mwanaume huyu amesimama kando ya piki piki moja. Kuna chombo kingine cha kuekea maziwa lililosimamishwa chini. Vyombo hivi kwenye pikipiki vimefungiwa na kamba.

Katika uzio huu ambao ni wa mbao, kuna shamba ambayo iko nyuma yake. Mikungu hii tatu ya ndizi, inaonekana kuwa na ndizi ambazo zimeanza kuiva. Zinakaa zenye ukubwa na usawa bora na yenye afya bora pia.

Ndani ya jengo hili, kuna vyombo vya kuwekea maziwa. Wanaume hawa wawili wanaonekana kumwaga maziwa haya ndani ya chombo kingine. Wamevalia kofia ambazo ni za rangi nyekundu. Wanaume wengine wamesimama kwenye mlango.

Mifuko yaliyo chini yana malisho ya ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa wamefungiwa katika sehemu tofauti. Kwenye masikio yao wana tagi za rangi tofauti tofauti. Wanaonekana kula nyasi chini.